Raisi wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, akila kiapo cha uraisi, mbele ya jukwaa. Amevaa suti nyeusi na tai nyekundu, Anashikilia biblia kwa mukono wake wa kushoto huku akiwa ameinua mukono wake wa kulia.

Kundi la watu wazima wanawake na wanaume wameketi na kusimama wakiwa wamevalia nguo za kawaida, wote wanaonekana kutazama mbele, juu ya bango kuna maandishi yenye maneno The Judiciary .

Kundi kubwa la mashabiki wa mpira wa miguu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani na nyeupe , ambazo mara mingi huuzishwa na timu ya Gor Maia wanashabikia. Kwa upande wa kushoto, kuna manaume ambaye amejipaka rangi ya kijani na nyeupe mwilini mwake kote.

Bomba kubwa linafanana na la zege, limelala ardhini. Bomba hili limeunganishwa na muundo wa ukuta wa zege na upande wa mbele, linaingia au linatoka kwenye muundo mwingine wa duara wa zege.

Tangi kubwa la kuhifadhi maji ambalo linaonekana kuwa la plastiki au nyenzo nyinginezo nyepesi lenye rangi nyeusi linaonekana. Tangi hili limewekwa juu ya jukuwa au stendi iliyojengwa kwa chuma.

Meza tatu zimepangwa katika mstari mzuri , mbele yake kuna karatasi inayoonyesha huduma inayopatikana katika kila meza .Meza ya kwanza inahudumia watu wenye shughuli yenye halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani . Meza ya pili mwenendo mzuri . Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ameketi nyuma ya meza ya pili.

Wanaume watatu wazima wamekaa mstari wa mbele. Mwanaume kushoto amevaa shati la bluu wakati amevaa fulana nyekundu yenye mikono mifupi na maandishi na wa kulia amevaa shati la rangi ya dhahabu.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi nyingi, na ambaye amevaa shati la rangi nyekundu yenye michoro anaonekana. Anaonekana akiongea kwa bidii au kusisitiza jambo, kwani mdomo wake amefunguka na kidole chake cha shahada, kimeinuliwa kama anayeeleza au kutoa hoja.

Kundia la watu ambao wamesimama pamoja linaonekana. Watu wengi wamevaa mavazi ya blue yanayoashiria uhusiano wao na chama au harakati fulani ya kisiasa. Kuna jukwaa ndogo lenye bendera na maandishi ya Kalonzo wazi kabisa

Sehemu ya ndani ya ofisi inaonekana ambapo huduma za kiserikali zinatolewa kwa wananchi, kuna bango jeusi lenye maandishi vyeti vya kuzaliwa na vifo vikiwa na nembo yenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani, hii inaashiria kuwa ofisi hii inashighulika na masuala ya usajili wa kuzaliwa na vifo.

Mazingira ya ndani ya ofisi au kituo cha huduma inayoonekana kama ni mahali ambapo huduma za kifedha au za kiserikali zinatolewa nchini Kenya kutokana na uwepo wa Uwezo Fund . Kwenye kituo hicho kuna viti kadhaa vilivyopangwa mbele ya counter ndefu . Kila kituo kina kompyuta na watu wamekaa wakihudumia au wakisubiri kuhudumiwa.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wamesimama nje ya jengo. Wengine wao wamevaa suti rasmi. Katikati ya picha, kuna mwanamke na mwanaume wakiangaliana na kutabasamu.

Wanawake wanne, wanaoonekana kuwa mashabiki. Wote wamevalia nguo zenye rangi ya kijani na nyeupe, ambazo zinafanana na rangi ya timu ya mpira wa mguu wa Gor Mahia.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wanawake na watoto wanaonekana wakiwa wamepanga foleni nje ya jengo, mazingira haya yanaashiria kuwa ni sehemu ya jamii au huduma za kijamii nchini Kenya, kuna idadi kubwa ya watu wazima na watoto ambao wamevalia mavazi ya kawaida ya kila siku.

Mchezo wa mpira wa vikapu, unaendelea ndani ya ukumbi. Kuna mchezaji wa kike aliyevaa jezi ya buluu ya nambari tano mgongoni, akiwa na nywele zilizofumwa kwa mtindo wa rasta. Kwa rangi ya kahawia.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa katika chumba kinachoonekana kama kituo cha afya. Mwanaume mmoja ambaye amesimama amevaa suti ya kijivu na tai. Mwanaume mwingine ambaye ameinama, amevaa suti ya buluu.

Kundi la watu tisa wamesimama kwenye jukwaa. Wanaonekana kushiriki katika tukio rasmi. Wote wameshika hati mikononi mwao, na hii inawezakuashiria uwasilishaji wa ripoti au nyaraka muhimu.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ofisi mwanaume aliyeupande wa kushoto amekaa kwenye kiti amevalia shati jeupe na fulana isiyo na mikono ya rangi ya bluu iliokolea.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome, anaonekana akizungumza kwenye kinara. Amevaa joho jekundu na kola nyeupe, na vazi la kawaida la majaji.

Watu watatu wa kiume wanaonekana wamesimama pamoja, na inaonekana kuna shughuli ya makabiliano au uthibitishaji wa vitambulisho, yanayofanyika. Mwanaume wa kushoto amevalia shati jeupe, tai nyekundu na kitambulisho shingoni, chenye kamba nyekundu. Anaonekana kuwa mfanyakazi labda wa usalama huduma kwa wateja kutokana na vazi lake rasmi na kitambulisho.

Kiasi kikubwa cha vitambulisho vinaonekana vikiwa vimefungwa kwa vifungo mengi na kupangwa kwenye meza. Nyuma yake kuna chupa ndogo nyeupe ambayo inaweza kuwa sanitizer ya mikono.

Dawati la huduma kwa wateja lililoko katika eneo Pana na wazi linaonekana kama sehemu ya jengo kubwa la umma au ofisi. Dawati lenyewe Lina umbo la pembe sita na limepambwa kwa rangi nyeupe na michoro yenye rangi ya kijani, nyeusi na nyekundu.

Paspoti ya Kenya inaonekana ikiwa imefunguliwa ikionyesha ukurasa wa data wa mumiliki jina Joshua linaonekana wazima na kuna picha ya mtu kijana mwenye nywele fupi na ngozi nyeusi.

Wanaume watano walio mbele kabisaa wanaonekana wakiwa na furaha wanne kati yao wanaonyesha vidole vyao kuelekea mbele au juu ishara ya furaha ushindi mmoja wa wanaume hao ameshika bendera ndogo ya Kenya mwingine amevaa shati la kijani.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja, wanaonekana wakiwa katika mazungumzo. Wote hao na kikundi cha watu ambao wako nyuma yao, wamevaa sare za rangi nyekundu na kofia, za rangi nyekundu.

Wanaume wawili wanapiga picha baada ya kuhudhuria mchezo wa kandanda kuchezwa katika uwanja wa Nyayo Stadium, mmoja wao akiwa amefunga bendera ya kenya kwenye kichwa chake.

Mwanamke mhudumu, amekaa nyuma ya kaunta, amevaa shati nyeusi na tai nyekundu, na anaonekana akimhudumia mteja. Mbele yake, kuna kompyuta yenye lebo Judiciary Services .

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wanaonekana wakijaza fomu mbele ya kaunta, nyuma ya kaunta tunaweza kuona watu wawili mmoja wao akiwa ameshikilia karatasi.

Mwanamke Bi Hellen Raphael Namisi anaonekana akihojiwa Kwa nafasi ya jaji wa mahakama kuu na tume za huduma za mahakama nchini Kenya. Anaonekana amevalia koti rasmi ya rangi nyeusi a shati la ndani la rangi nyeupe na amevaa cheni shingoni, nywele zake ni fupi.

Wafanyakazi kadhaa waliovaa sare. Baadhi yao wakiwa wameketi kwenye meza wakitumia kompyuta, mwingine akiwa amesimama. Wengi wao wamevaa barakoa. Kuna mwanaume aliyevaa shati la buluu na mwanamke aliyevaa vazi rasmi, wamesimama mbele Yao.

Umati wenye watu wenye shauku na furaha unaonekana wengi wao wakiwa wameshika bendera za Kenya kuashiria kuwa unaeza kuwa wanashangilia tukio la kitaifa au la kimichezo. Wengine wamevaa vulana zenye rangi za kijani na nyekundu ambazo zinaweza kuwa rangi za timu ya Kenya.

Kundi la watu wakubwa wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya mbao. Wanaonekana kushiriki katika shughuli fulani ya kuandika au kujaza fomu. Wanaume wawili wako katika, wako mbele mmoja wao amevaa kofia na shati jeupe akijaza karatasi na mwingine akishika kalamu na kuandika.

Sehemu kubwa ya ardhi, imefunikwa na rundo ya takataka za kila aina, ikiwemo mifuko ya plastiki, karatasi na vitu vingine vinavyo fanana na mchanganyiko wa takataka za nyumbani. Rangi mbalimbali za plastiki zinaonekana wazi katikati ya uchafu huo.

Kundi la watu wako katika tukio la uma au mkutano. Kuna wanaume wawili waliovaa. Mmoja akiwa amejipinda na anaonekana kuandika kitu kwenye karatasi au kitabu kilichowekwa juu ya meza.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevalia sare za kijani wanaonyesha shauku na msisimuko mkubwa labda ni wakati wa tukio la michezo. Wanaume kadhaa wamevaa mashati ya kijani yenye nembo ya Sportpesa, hii inaashiria wazi kuwa wao ni mashabiki wa timu Gor mahia ambayo hupendwa sana nchini Kenya.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanashangilia ushindi wao. Wawili walio upande wa mbele wanainua nyara juu. Baadhi yao kuna mashabiki wanaume. Wachezaji hao wamevaa jezi ya rangi ya buluu iliyokolea.

Mwanamke mmoja mwenye fulana ya rangi ya kijani, amekaa akitabasamu. Komputa ambayo mwanamke ako kando yake anafinya. Komputa imewekelewa kwa meza ya mbao.

Mwanamke mwenye shauku na furaha anaonekana akishiriki katika tukio la umma pengine mkutano au sherehe nchini Kenya. Mwanamke huyu amevaa nguo enye rangi ya bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu na kijani.

Mashabiki wamevalia mavazi, yenye rangi ya bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe na wanashangilia kwa furaha. Mbele yao kuna bendera kubwa ya taifa la Kenya, ikiwa imeshikiliwa juu.

Tukio rasmi au la kisheria nchini Kenya; labda katika ikulu , au eneo lingine la kiserekali linaonekana likiendelea . Watu kadhaa , wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya mahakamani , na mwanasiasa mashuhuri ambaye ni rais msaafu wa Kenya ; Uhuru Kenyatta wanaonekana.

Wachezaji wa mpira wa wavu, wamevaa sare zilizoandikwa Kenya, na nambari zao za kucheza kwa uwanja. Wachezaji hawa ni wa jinsia ya kike na wanatabasamu kwenye picha.

Uwanja mkubwa wa riadha unaonekana ukiwa umejaa mashabiki na wanariadha, inaonekana ni tukio muhimu la michezo au mashindano, kuna njia nyingi za mbio zenye mistari mieupe iliyochorwa na pia kuna koni ndogo za rangi ya chungwa.

Kundi cha watu wazima inaonekana wakiwa katika tukio rasmi, kuna mwanaume mwenye miwani na ndevu nyeupe amevaa suti nyeusi na tai nyekundu, anaonekana akishikilia kitabu au hati yenye rangi ya bulu.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika ndani ya uwanja, labda kwenye mkutano wa hadhara au mechi ya michezo. Watu walio mstari wa mbele, wanaonekana wakiangalia kitu fulani na baadhi yao wameinua mikono juu wakionyesha shauku.

Ndani ya ofisi ya uhamiaji inaonekana mahali ambapo maombi ya pasipoti yanashughulikiwa. Kuna mtu aliyevaa suti ya bluu, nyeusi na kofia nyeusi akiwa amesimama mbele ya kaunta ya huduma. Anaonekana akishughulika na afisa wa uhamiaji . Juu ya kaunta kuna ishara iliyoandikwa " For Immigration office " na chini yake " Passport application ".

Watu ambao wamevalia sare za mashati ya rangi nyeupe, suruali za rangi nyeusi wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya jengo la huduma kenya.

Mchezo wa voleboli unaendelea ndani ya ukumbi. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishiriki kikamilivu katika mchezo, mchezaji mmoja mwenye jezi nyekundu nambari kumi anaruka hewani na anaonekana akijaribu kuzuia mpira.

Tukio la usajiri au kujaza fomu labda katika mazingira ya vijijini au nje ya jiji kuna watu kadhaa wakiwa wamekusanyika mbele kabisa wanaume wawili wazima wameketi kwenye meza kila mmoja akiwa na karatasi na kalamu mbele yake wanaonekana kujaza au kusaini kitu mmoja wao amevaa shati la rangi nyepesi ana miwani na anatazama chini kwenye karatasi.

Mchezo wa mipira wa miguu unaendelea uwanjani, wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa katika harakati za kucheza mpira, wachezaji wengine wamevaa jersey za rangi ya kijani kibichi au buluu uliyo korea na mchezaji mmoja ua wawili wamevaa jersey za rangi ya njano.

Wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wamevalia jezi za rangi nyeupe na soksi za rangi nyeupe wanaonekana wakiwa wamesimama.

Mchezo wa soka unaendelea uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa wanaonekana wakiwa wamevalia jezi za timu mbili tofauti. Timu moja inaonekana kuvalia jezi za kijani kibichi.

Wanaume wawili wameketi wakingoja kushughulikiwa, katika chumba cha huduma. Mwanamke mmoja anafinya kompyuta , huku wahudumu watatu wenzake, wakiwa kando yake.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa vijana. Wamekusanyika pamoja huenda kwenye hafla au tukio la kijamii. Watu hao wanaonekana kuketi au kusimama kwenye viti. Wakionyesha kuwa, wako kwenye ukumbi au uwanja.

Ofisi ndogo au eneo la huduma la wateja linaonekana. Watu wawili, mwanamke na mwanaume wameketi kwenye meza zao za kazi, wakiangalia kompyuta. Wote wawili wamevaa mashati meupe.

Wachezaji ambao wamevaa jezi za rangi ya machungwa, na soksi za rangi ya manjano, wanaonekana wakisherehekea huku wakikimbia kutoka uwanjani.

Kundi la watu, wamesimama nje pengine kuna mkutano au tukio fulani, linalohitaji kujaza fomu. Mbele yao kuna mwanamke, ameketi kwenye kiti cha buluu, kwenye meza ya mbao.

Jina la jengo Nairobi General Post Office linaonekana wazi kwenye sehemu ya mbele ya jengo, pia kuna anwani ya tovuti inayoonekana vizuri. Kuna pikipiki kadhaa zilizosimama huku pikipiki moja iliyo mbele ikiwa na sanduku kubwa jeupe lenye neno ya poster .

Eneo la mapokezi la kituo cha huduma, kinachoonekana kuwa cha Huduma Centre nchini Kenya, kutokana na nembo ya muonekano. Kuna mfanyakazi mmoja ameketi nyuma ya dawati, akiwa amevaa shati jeupe na kola nyekundu.

Kikapu cha rangi nyeupe isiyoiva kinaonekana. Kikapu kina umbo la duara chini na kimefunguka juu, huku ukingo wake wa juu ukiwa wa muundo wa wimbi au uliopindwa kwa uzuri. Kimekaa juu ya sakafu yenye rangi ya giza.

Wanaume wawili wamesimama , mwanamke akaketi kwa ofisi ambayo ina vifaa tofauti na mtoto ambaye ameketi kwa sehemu akingoja apigwe picha.

Kundi la watu sita watatu wakiwa mbele na watatu nyuma yao wanaonekana wakiwa wamesimama kwa utaratibu wakionekana kukishiriki katika tukio rasmi, mwanamke ambaye amevaa suti ya bluu amesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya mahakama.

Mwanamke amesimama akiwa ameshikilia simu huku akiwa anatabasamu chini kando yake kuna watu kwa kinduki ambao wanangonja awahudumie.

Raisi mtukufu wa taifa la Kenya Ruto, akiwa na jaji mkuu Martha Koome wakitembea huku wakinong'onezana. Kando ya raisi kuna askari, nyuma yao kuna watu kadhalika na wote wanaonekana kutoka kwa ukumbi.

Kikundi cha wachezaji wa soka wakiwa uwanjani. Wengine wamevalia jezi nyeusi na yenye mistari ya rangi ya machungwa, huku wengine wakiwa na mavazi ya mazoezi ya rangi ya kijani na manjano.

Wanaume wawili na mwanamke Moja wanaonekana wakiwa katika mazungumzo. Wote hao na kikundi cha watu kilicho nyuma yao wamevaa sare za rangi nyekundu na kofia za rangi nyekundu

Mchezo wa mpira wa vikapu unaoendelea ndani ya ukumbi. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani. Kuna mchezaji amevaa jezi ya bluu, amemiliki mpira wa vikapu na anaonekana akijiandaa kufanya kitu. Mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyeupe yuko karibu naye.

Kuna watu kadhaa katika ndani ya ofisi. Mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe, mgongo wake ukiwa umetazamana na kamera, anaonekana akizungumza na mtu fulani au kuelekeza macho yake mbele.

mashabiki wa mchezo wa raga nchini Kenya wanaonekana wakiwa wanashangilia wengine wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama. Wengi wao wamevalia shati la rangi nyekundu lenye maandishi Kenya.

Watu kadha wamesimama nje la ofisi. Juu ya jengo hilo kuna ishara kubwa yenye maandishi, Immigration Services and Control Office. Watu wengi wamevaa barakoa usoni mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa moja wa maofisa amevaa suti ya buluu na kofia nyeusi.

Kuna wachezaji kutoka timu mbili tofauti, moja inavaa jezi za njano na mchezaji Mmoja amevaa jezi nambari kumi na Tisa na jina Y. Otieno. Timu nyingine imevaa jezi nyekundu na mchezaji anayeonekana wazi amevaa jezi nambari kumi na sita

Watu watano wanaonekana wakiwa katika ofisi ambayo inaonekana kuwa ni offisi ya Huduma ya Kenya kutokana na nembo inayoonekana ukutani. Kuna meza nyekundu ambapo wanaume wawili wameketi wakitazamana, mmoja wao aliyevaa shati jeupe na kofia nyeusi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wanaonekana wakiwa uwanjani. Inaonekana wako katika mazoezi au wanapasha misuli moto kabla ya michezo . Wachezaji wengi wamevalia jezi za rangi ya bluu na kaptura za rangi iliyofanana huku baadhi wao wakiwa wamevalia bibi za mazoezi za rangi ya kijani njano juu ya jezi zao.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia, wamekaa katika uwanja. Wamejumuika kushabikia timu hiyo. Wamevaa shati ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi ya kijani.

Jengo la huduma ya Kenya linaonekana. Lina rangi za bendera ya Kenya, nyeupe, nyekundu, kijani na nyeusi. Kuna mchoro wa usawa kwenye ukuta wa mbele. Juu ya mlango mkuu, kuna nembo ya maneno, Huduma Kenya, yaliyoandikwa kwa herufi kubwa.

Wanaume wawili wanasalimiana huko wakitazama kamera .wote wameshika jesi ya rangi ya nyekundu yenye nambari ishirini na jina ya Silvani. Wamesimama mbele ya tangazo la Ulinzi Stars

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu, wameruka na kuinua mikono yao juu, karibu na chandarua ili kuzuia mpira kuanguka kwa sehemu yao ya uwanja. Kuna mashabiki sehemu ya juu ya uwanja ambao wamekaa kwa utulivu.

Mkusanyiko mkubwa wa watu wakiwemo wanawake , wanaume na watoto wanaonekana wamekusanyika katika eneo wazi labda uwanja katikati ya umati kuna kikundi cha watu wakishikilia bango jeupe lenye maandishi Alazizi FC.

Kundi la watu wengi, wakiwa wamevaa majoho ya kisheria, wanaonekana. Jambo ambalo linaashiria kuwa ni wanasheria. Kuna mwanaume aliyesimama nyuma ya jukwaa, lenye muhuri wa raisi wa chama cha wanasheria wa Kenya anaonekana kutoa hotuba.

Watu kadhaa wengi wao wakiwa wameketi kwenye meza na wengine wamesimama wanaonekana wengi wa watu hao ikiwemo wafanyikazi na rahia wamevaa barakoa ikipendekezwa kuwa tukio hili linafuata miongozo ya afya labda kutokana na janga la COVID-19.

Mchezo wa soka umeendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki wachezaji wa soka wanaonekana wakishiriki kwenye michezo kuna wachezaji wawili wenye jesi za rangi ya machungwa na nyeusi mmoja wao akiwa na nambari ishirini na nne mgongoni na mchezaji mwingine mwenye jezi la kijani na njano.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa na furaha na msisimuko mwingi, akishangilia kwa nguvu. Tabasamu kubwa limetua usoni mwake na nywele zake, zimetawanyika kutokana na harakati za kushangilia. Mwanamke huyo, amevaa bendera ya Kenya mabegani mwake.

Mtukufu raisi wa Kenya wa tano, Samoei Ruto, akiwa na bibi yake Rachel, akitia sahihi baada ya kuapishwa mbele ya majaji na wananchi wakiwa wanashuhudia kwa ukumbi.

Kundi la watu wamekaa kwenye viti vya chuma vinavyofanana na viti vya kupumzikia wakisubiria. Upande wa kushoto kuna mwanamke amevaa koti la buluu la jinsi akiwa amemshikilia mtoto mchanga.

Umati wa watu mkubwa unaonekana wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu kushangilia mchezo wa raga. Wengine wamekaa katika viti vinavyo onekana kuwa vya rangi nyekundu.

Eneo la ujenzi linaonekana ambalo lina mashimo makubwa yaliyochimbwa ardhini. Upande wa kushoto kuna mashine ya kuchimba, ikiashiria kuwa kazi ya uchimbaji inaendelea.

Kundi kubwa la mashabiki wa Kenya wanaonekana wakishangilia labda katika uwanja. Wengi wao wamevalia mavazi yenye rangi nyekundu ambayo ni moja ya rangi kuu za bendera ya Kenya.

Watu wawili wameketi, mwanamke na mwanaume. Mwanamke amevaa shati la rangi nyeupe. Mbele yao kuna mwanaume ambaye ameinama na inaonekana ni kama anajaza fomu iliyo kwa meza. Kuna vikombe vitatu vya plastiki iliyo kwa meza.

Nembo kubwa yenye maneno huduma Kenya ya rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu na kijani inaonekana katikati ya ukuta wa nyuma. Hii ni kuthibitisha kuwa eneo hili ni kituo cha huduma.

Kundi la wachezaji wa Mpira wa mguu wote wakiwa wamevaa jesi nyekundu wakiwa uwanjani. Wanaonekana wakifanya mazoezi au wakipasha misuli kabla ya mchezo .

Mashabiki wanaoneka wakishangilia mpira unaoendelea uwanjani. Wengi wao wameinua mikono yao juu huku wengine wameinua simu zao labda kwa ajiri ya kurekodi matukio yanayoendelea uwanjani.

Bango tangazo la matukio kutoka kwa mahakama nchini Kenya linaonekana. Kichwa Cha bango kinasomeka The Judiciary dialogue day na kauli mbiu ya voice matters, let's make a difference today bango linawaalika wananchi kushiriki katika mazungumzo ya mahakama kuhusu mada kadhaa.

Umati mkubwa wa watu unaonekana ukiwa ndani wa uwanja wa michezo. Labda wakati wa hafla au michezo. Watu wengi wamevalia nguo za rangi mbalimbali, ingawa rangi nyekundu na nyeupe zinaonekana kutawala.

Watu wawili wamesimama mbele ya umati wa watu . Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa vazi rasmi la kisheria lenye rangi nyeusi, nyekundu na bluu na kijani , na kola nyeupe. Anaonekana kuwa katika nafasi ya mamlaka. Mwanamume aliye upande ya kulia amevaa suti ya rangi ya samawati iliyokolea.

Mandhari ya ndani ya jengo lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa ofisi ya umma. Kwa upande wa kulia, kuna eneo kubwa lenye viti ambapo watu wengi wamekaa kwa subira wakionekana wakisubiri zamu zao.

Wachezaji wanasherekea ushindi katika mashindano ya ligi kuu la Kenya la kandanda. Mmoja wao ameinua nyara. Kuna mtoto mchanga mbele yao ambaye amebeba mpira huku wakiwa wametazama juu

Mwanaume aliyevaa suti ya kijivu na shati ya pinki anaonekana akieleza kwenye screen ya kompyuta iliyo juu ya dawati anaonekana akizungumza na pengine kuwaonyesha watu ambao wapo nyuma na mbele yake .

Kitabu cha mahakama ambacho kinazungumzia mwongozo wa sera na taratibu za raslimali watu kinaonekana, kwenye kitabu hicho kuna picha ya mahakama ambayo iko katika rangi ya kahawia.

Ni mpira wa vikapu ambapo ni ya wanawake. Wanaonekana wakiwa wameketi au kusimama kwenye benchi la wachezaji wa akiba wakati wa michezo. Wanawake hao wamevaa jesi za bluu na nyeupe zenye nembo ya KPR ambayo ni timu maarufu ya mipira ya vikapu nchini Kenya.

Kuna watu ambao wamo ndani ya ofisi lianonekana watu wengine wameketi kwenye viti vya rangi nyeusi na kuna komputa za aina mbali mbali mbele yao. Wengine wameketi wakisubiria kuhudumiwa.

Watu kadhaa wamekusanyika kwa ukumbi. Kwa upande wa kulia, kuna wanawake watatu ambao wamevaa sare ya rangi nyeusi na skafu ya rangi nyekundu. Mwanaume mmoja amesimama mbele yao akiwahutubia.

Wanariadha watatu wa jinsia ya kiume, wanaonekana wakiwa wamesimama. Wawili, miongoni mwao, wamebeba viatu vya rangi nyeupe juu. Kuna mwanariadha mwingine kando yao ambaye anaonekana akitembea.

Kijana mmoja amesimama nje, labda kwenye eneo la maegesho au uwanja wa wazi. Amevalia kofia ya buluu, shati la polo ya rangi ya kijivu nyeusi, suruali nyeupe na viatu vya buluu.